Hapa ni chumba la paspoti pale kuna watu ambao wamepanga laini wakiwa wanangonja kuhudumiwa hapa kuna kiongozi mmoja ambaye amevaa suti akiwa pale akiwa tayari kuwasaidia hawa.

Jajikuu ama majajikuu ambao wamevaa sare zinazofanana. Wamevaa kauni yao nyeusi wakiwa wanapandishwa katika ofisi kuu. Alafu kunao wameshika Bibilia ili

Wanaume hawa wakiwa wameketi katika kiti yao nyeupe. Nyuma yao kuna wenye wamesimama pale huenda hawa ni mashabiki waliokuja katika uwanja ili kuonyesha support .

Hapa watu wamekuja kwa wengi, pale wafanyikazi wakiwa wamevaa sare zao za kazi wameketi pale ,alafu watu wengi wamekuja kwa wengi wamepanga laini ili waweze pia kusaidika.

Wafanyikazi ambao wamevaa nguo yao nyekundu wakiwa wameketi alafu pale kuna kiongizi wao ambaye amevaa suti kama amesimama uenda yeye anawahelimisha ama wanawafunza jinzi kazi inafaa kufanyika pale.

Hawa ni watu ambao akiwa mmoja akiwa ameshika umbrella yake akiwa imeandikwa mama Millicent. Alafu kando yao kuna watu ambao wamesimama ama wanapita.

Wachezaji ama mashabiki wengi wamekuja katika hicho kiwanja imeandikwa nyayo stadium , wote wamekuja ili kuonyesha sapoti na upendo katika hio timu, ambayo wangetaka kuibuka washindi.

Watu hawa ni mashabiki ambao wamekuja katika kiwanja ili kushuhudia mchezo iliyokuwa inaendelea pale watu wengi hasa wamevaa shati lao ambayo imeandikwa kenya huenda wamekuja kuonyesha sapoti katika hiyo timu.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kenya wakiwa kuna wenye wameketi wakashika bendera ambayo ni bendera ya Kenya alafu kando yake kuna wenye wamesimama wakiwa wanasherekea badha ya kuvuka ushindi katika uchezo huo.

Wachezaji wa timu moja, hapa wako katika kiwanja , alafu pale nyuma kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi. Mashabiki hao wamekuja ili kuonesha upendo na sapoti ya upendo katika ile timu ambayo wanataka kuibuka mshindi.

Wanaume watatu wanne, watatu wakiwa wamevaa sare za kazi. Alafu kuna mmoja mwanaume ambaye amevaa shati lake nyekundu akiwa amesimama pale huenda anataka usaidizi.

Wachezaji hawa wa timu mbili, wakiwa katika uwanja , wakishindana katika mchezo wa mpira wa mguu, pale kando kuna mashabiki ambao wamekuja wakiwa wengi ili kuonyesha sapoti na upendo.

Hapa ni jumba ya huduma, ambapo watu wengi wamekuja, kuna watu ambao wamekaa katika viti wakiwa kwenye laini wakingoja kuhudumiwa, pale ndani kuna wafanyikazi ambao wamevaa sare wakiwa tayari kuwasaidia hawa watu.

Mwanamume mmoja ambaye amevaa suti yake nyeusi na kofia lake nyeusi akiwa amesimama katika hapo chumba la nne. Nyuma yake tena kuna mfanyakazi ambaye pale amesimama kama amefinya computer yake.

Wachezaji wa timu hiyo wa timu mbili wakiwa katika kiwanja wanacheza hii mchezo wa mpira ya mguu pale wakishindana pale kuna watu wa timu wenzake wakikuja katika hili komo.

Hii ni orodha ama maandishi ambayo inaeleza jinzi ambavyo sheria ya kenya inafaa kufanywa . Hapa inakuwanga kila mtu mkenya ama kila mtu anayeishi hapa anafaa kusoma ili hakikishe kuwa anafata sheria ambazo zinafatiliwa.

Hawa kuna viongozi watatu moja akiwa seneta wa kisumu, alafu pale kando kuna jaji kuu anayetajikana Martha koome akiwa pale kwa wameketi mbele ya watu.

Jaji mkuu wa kenya Martha koome akiwa pale huenda anatoa hotuba yake kwa watu wa kenya ama wanahabari yeye akiwa amevaa nguo yao ya kazini pale akiongea akitumia spika.

Hapa ni jumba ya huduma ambapo wale wamesimama ni wasichana wawili ambao wamevaa sare za kufanya kazi, kando yake tena kuna mkubwa wao ama amevaa suti, halafu kwa container ama mfanyikazi amekaa pale amekuwa na wazee.

Hawa ni viongozi ambao wamesimama pale wakiwa wamevaa suti zao. Wengi wakiwa wamevaa suti na tena wameshika makaratasi kwa mkono unaonyesha.

Wasichana watu wanne wote wamefaa shati lao ambaye imeandikwa Kenya inayofanana, nyuma Yao msichana moja as mbaye ameinama pale kama ameshika mpira mbili kwa mikono zake zote mbili.

Wachezaji wa timu moja wakiwa katika kiwanja ya uchezaji wa timu mchezo wa mpira wa mguu. Pale wakiwa wako tayari kuitimika. Pale tena kuna mashabiki ambao wamekuja kuhuduria hiyo michezo.

Mama mmoja ambaye mama moja ambaye amejihifadhi kwa kitanda. Yeye ametoka kuzaa watoto wake wawili . Wawili ni, Wasichana wote wamemletea mtoto ni kama wamevalisha nguo.

Wanaume wawili ambao wamevaa suti wakiwa wanampatiana kando yao kuna jaji wawili ambao wamevaa sare zao uenda wao wameleta husiano ama urafiki kati ya hawa watu.

Hapa njee kuna wanaume wamoja na msichana moja alafu uko ndani Kuna mfanyikazi msichana huenda anambiwa jinsi ambao angefaa kuifaa ya.

Mashabiki wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti na upendo katika ile timu ambayo wangetaka kuibuka ushindi kwa mchezo ambao unaendelea katika uwanja huo wakati huo.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake ya Kenya na tena ameshika bendera ya Kenya. Wamekuja katika kiwanja kama shabiki ili kuonyesha sapoti katika ile timu ambayo wangetaka kuibuka ushindi.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa nguo lake ama gauni lake nyekundu akiwa anaongea. Kando yake kuna mashabiki ama wanasiasa wenzake wakiwa wamevaa kofia ambayo imeandikwa tuko pamoja rangi yao nyekundu.

Mwanamke huyu akiwa amefaa pendera yake ya Kenya hawa ni mashabiki ambao wamekuja hili kuonyesha sapoti na upendo katika hiyo timu ya Kenya ukitaka kuipuka ushindi.

Mashabiki wachezaji wao ambao wamevaa sare huenda wameibuka ushindi na huenda wanasherehekea. Kuna mashabiki pale katika viti wakisherehekea kuibuka kwa ushindi wa hiyo timu.

Hawa ni wachezaji wa timu moja, wote wakiwa wamevaa sare. Wote wamekaa pale, kuna wenye wamesimama pahali kuna wenye wamekaa chini. Katikati yao kuna mwenye amevaa nguo sekunde yeye ndio mkubwa wao.

Hizi imetoka shamba.

Hapa ni chumba la huduma ambapo kuna watu pale wamekaa kwa viti wakingoja laini .Alafu wafanyikazi pia ambao wamevaa sare za kazi zikiwepo ndani kama wameshika kompyuta zao za rangi ya nyeusi.

Chumba hili ni chumba la huduma. Pale ndani kuna msichana mmoja ambaye amevaa suluali yake nyeusi na shati lake nyeupe akiwa amesimama. Alafu pale kuna mlango ambayo imefungulika maanake kuna wafanyikazi ndani.

Viongozi hawa akiongosa na chaji kuu Martha koome wakiwa pale wakitoa hotuba huenda wanatoa hotuba mbele ya wanahabari ama watu wachenzi.

Hawa ni viongozi wa nchi ya Kenya, akiongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya wa nne Uhuru Kenyatta, amevaa suti lake wakiwa wametoka katika ofisi ama koti ama wanaenda kuhudhuria watu.

Hapa kuna mwanaume mmoja akiwa katika uchezaji wake katika kiwanja, yeye akiwa alikuwa anakimbia ameinama pale akiwa katikati ya mchezaji katika ya mchezo.

Hii ni jaji kuu. Jaji kuu huyu mara kwa mara huitwa matakoni, hii jaji kuu katika nchi ya Kenya, yeye ameshika bibilia yake kwa mkono, akiwa anapandishwa ama kiti lake akuwe jaji kuu.

Hawa ni mashabiki wa timu moja ambaye kuna mmoja ameshika karatasi iliandikwa K'Ogalo . Sasa hawa ni mashabiki wa K'Ogalo . Wamekuja kwa wingi katika kiwanja hiyo, ili kuwapea support na upendo katika timu lao.

Hapa ni chumba la huduma ambapo watu wamekuja kwa wingi na wamekaa kwa kiti wakipanga laini wakigonja kuhudumiwa. Hapa kuna mfanyakazi mmoja amevaa sare yake nyeusi akiwa tayari na amepita kuwahudumia hawa.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja kwa wingi wote wakiwa wamevaa shati ambalo limeandikwa Kenya. Hapa tena kuna bendera ya Kenya so wamekuja kusapoti timu yao ya Kenya. Wote wamekuja kwa wingi kuonyesha upendo na sapoti.

Hawa ni mashabiki wa timu la Kenya wamechora ama wamefaa shati ambalo imeandikwa Kenya hawa wamekucha kusapoti Yao ya Kenya kuonyesha upendo wanashughulikia wanafurai timu lao.

Hapa kuna viongozi wakiwa wame wakiwa kwenye kundi moja la siasa, mmoja akipewa kofia lake nyekundu, wakiwa wanasheria. Wote wamefurahi na mwengine ameshika karatasi. Anaweza kuwa no kiongozi wao ambaye ametaka kuwa kiongozi katika kura ijayo.

Hapa ni chumba la huduma, ambapo wafanyikazi wamekaa pale kwa kiti yao wakiwa wamevaa sare zao za kazi, alafu kuna viti ya rangi ya nyeusi ambao watu wakikuja wakisaidiwa wanakaa pale.

Hapa ni mtungi ya maji. Mtungi hili limeekwa hapo juu ili maji inaponyesha unaezachota pale. Inaeza kuwa ni ya serikali ama niya mtu binafsi ameeka pale ili maji itakapo teremshwa kutoka paipu itakuwa moto.

Hapa kuna jaji mkubwa anaitwa Martha Koome na rais wa Jamhuri la Kenya Ruto. Wote wakiwa wamesimama mbele ya mbele ya jukwaa na mbele ya hii umati kuna viongozi kadhaa ambao wamekuja kuhudhuria sherehe.

Washindi wawa wameshika mendera ya Kenya wakiwa wameipuka wa kwanza.

Watu wengi wamefurika wakiwa wamepanga laini, watu wengi wamepanga laini nzuri wakingoja kuhudumiwa, mbele kuna watu wa huduma namba waliokuja katika hio jamii ili kuwasaidia kupata huduma.

Hawa ni viongozi wa siasa wa timu moja, akiwa ameshika mkono huenda hawa ni wa timu wa siasa wa ODM.Mkubwa anajulikana kama Raila, akiwa pale kama amevaa suti.

mwingine pale akiwa anashika mashine kuhakikisha kuwa amepata. Hapa anahakikisha kuwa mtoto yule labda

Wachezaji wakiwa katika kiwanja, wakicheza, alafu pale kuna mashabiki wamekuja kuonyesha sapoti kwa ilee timu wangetaka kuibuka mshindi.

Hapa ni chumba la huduma, ambapo pale kuna wafanyikazi wamesimama pale, halafu hapa kuna watu wamekuja wamekaa pale wakingoja kwa awamu wafikiwe ili wasaidiwe.

Hawa watu wengi wamefurika katika hapo, huenda wamekuja kwa wingi ili kusaidiwa, katika viti wamekaa ambao wamevaa sare zinazofanana maana hawa ni wafanyikazi ambao wamekuja ili kusaidia watu ambao wamefurika hapo. Pale tena kuna pikipiki ambaye ameondoka akiwa amebeba abiria.

Hapa ni chumba ya huduma ambapo wafanyikazi ambao wamefaa sare zinazofanana nguo nyeusi wameketi. Mbele yake kuna huenda ni mwalimu ama kiongozi wao akiwa anawaelimisha ama anawafunza hawa wafanyikazi wake.

Raisi kuu wa jamhuri ya Kenya Wiliam Ruto na jaji kuu ama mkubwa wa sheria Martha Koome wakiwa wanaondoka ama wakienda mkutano kama wanaongeleshana ama wanaongea raisi akimwonyesha saa jaji kuu.

Kuna mama moja ambaye amevaa shati lake la ofisi shati lake nyeupe alafu amekaa pale kwa kiti ilhali kuna wamama ambao wamekuja wakakusanyika ama wamezunguka huyu mama ili wasaidiwe na huyu mama kuwaelezea ama kuwaelimisha.

Wachezaji hawa wa timu wakiwa katika kiwanja wa uchezo wa mpira wa mkuu pale wakishindana. Kando yako na mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti upendo kwa ile timu ambao wangetaka kuibuka ushindi.

Watu wamekuja kwa wingi. Hapa kuna watu ambao wamekuja huenda ni kupiga kura. Alafu pale wafanyikazi wamekaa pale kwa kiti. Hapo kuna askari mmoja ambaye anapita pale akiwa pale akihakikisha iwepo wakati wa hio.